Dreva amevaa elementi ya njano akiwa na barakoa akiwa na kigari kidogo chenye matairi manne, kinachofanya kazi ya kuhamisha mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye kiwanda.

Bidhaa aina ya dawa za mifugo na chakula cha mifugo zikiwa zimepangwa katika makabati ya kuuzia bidhaa, hizo tayari kwa kufanya mauzo kwa wateja watakao kuja kununua bidhaa hiyo.

Dawa ya kutibu wanyama wa kufungwa itwayo kwa jina la spotino. Ikiwa na pembeni ya boski lake linalotumika kuhifadhi dawa hizo, huku likiwa linatoa maelezo mbalimbali kuhusu matibabu na dozi la wanyama hao.

Mifuko mingi ya vyakula na dawa za wanyama ikiwa katika sehemu ya kuhifadhia dawa hizo, tayari kwa kusambazwa na wauzaji ama wakulima wa mifugo.

bango la kiliniki ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, likiwa linatoa tangazo la watu kujiunga na chama hicho au kiliniki hiyo ya wanyama hao.

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na chakula cha mifugo, wakiwa wamezipanga pembejeo hizo tayari kwa kusubiri wateja, ama kufanya usambazaji wa bidhaa hiyo.

Chanjo ama dawa ya wanyama aina ya ndege ambao ni kuku wadogo, ikiwa inaonyesha chapa ya jina ya kampuni iliyotengeneza dawa hiyo, na maelekezo ya virutubisho vilivyomo kwenye dawa hiyo.

Wauzaji wa bidhaa za pembejeo na kilimo, akiwa anampa maelekezo mteja kuhusu pembejeo na dawa za kilimo mbalimbali zilizopo kwenye duka lake kabla ya mteja huyo kufanya manunuzi.

Dawa za pembejeo na kilimo zikiwa na wahudumu wa duka hilo, ambao wako tayari kutoa huduma ya maelekezo, na ushauri kuhusu damu mbalimbali na jinsi ya kuzitumia.

Mfuko wa kuhifadhia pembejeo zinazotumika katika kilimo ukiwa unaonyesha jina la dawa hiyo ya pembejeo na kampuni iliyotengeneza pembejeo hiyo, na maelekezo baadhi juu ya kupulizia kwenye mazao.

Kasha la kuhifadhia dawa ya wanyama, ikionyesha jina la dawa hiyo, kampuni iliyotengeneza na maelekezo ya dozi ya kuwapa wanyama hao, na wanyama gani dawa hiyo itatumika.

Dawa ya wanyama na karatasi yake ya kuhifadhia dawa hiyo, ikiwa inaonyesha kwamba ni dawa inayotumika kuondoa maambukizi ya vijidudu vyenye ugonjwa mbalimbali wa kufugwa.

Kasha la kuhifadhia dawa inayotumika kama chanjo, kwa wanyama kama vile mbwa, huku ikiwa inaonyesha maelekezo na kiwango cha dawa hiyo iliyopo katika kasha hilo, huku kukiwa na jina la dawa hiyo.

Dawa ya wanyama, ikionyesha jina na kasha la dawa hiyo lenye maelekezo jinsi ya kutibu, na wanyama gani inatibu dawa hiyo.

Kasha la kuhifadhia dawa, za pembejeo ambayo inatumika kutibu wanyama kama vile mbwa, ikiwa inaonyesha maelekezo na jina ya dawa hiyo.

Duka kubwa la pembejeo za wanyama na kilimo, zikiwa zimepangilia dawa mbalimbali za wanyama na kilimo, katika makabati makubwa yenye unadhifu.

Madaktari wa wanyama na mifugo wakiwa wanafanya vipimo vya dawa za pembejeo na kilimo, zitakazo tumika kutibu wanyama na kutumika pia kama mbolea katika mashamba mbalimbali.

Dawa ya pembejeo inayotumika kufanya matibabu ama chanjo kwa wanyama aina ya ng'ombe, ikiwa na jina la dawa hiyo huku ikionyesha maelekezo ya dozi kwa wanyama hao aina ya ng'ombe.

Kasha la dawa ya wanyama aina ya mbwa inaonyesha kwamba ni dawa inaua minyoo katika mwili ya wanyama wa kufugwa, kama vile mbwa huku ukiwa ikiwainatoa maelekezo jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Dawa za pembejeo ama dawa za wanyama zikiwa na jina ya dawa hio na maelekezo ya kwamba inatumika kwa wanyama gani na inatibu nini katika wanyama hao wakufugwa.

Dawa ya kuua vijidudu na bakteria katika ngozi za wanyama ikiwa inaonyesha maelekezo ya kuua vijidudu katika mwili wa mnyama aina ya ng'ombe.

Duka la madawa ya mifugo, likiwa na dawa mbalimbali zinazotumika kufanya matibabu ama chanjo kwa wanyama wakufugwa kama vile kuku, ng'ombe, na bata huku zikiwa zimepangwa kwa ustadi mzuri.

Muuzaji wa duka la pembejeo na kilimo, akiwa anakaguwa makabati aliyohifadhia dawa hizo na pembejeo tayari kwa kuuza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo ya kilimo na ufugaji.

Duka la pembejeo la kilimo likiwa lina muhudumu wa duka hilo ambaye yuko tayari kuuza dawa za pembejeo za kilimo katika duka hilo huku kukiwa na dawa nyingi katika duka hilo.

Wakulima wakiwa wamefanya kazi ya kuchambua mbolea na pembejeo ambayo itatumika katika kilimo kuipa rutuba udongo, tayari kwa kupanda na kustawisha mazao.

Kasha la kuhifadhia dawa za wanyama, ikiwa inaonyesha jina la dawa hiyo na ikitoa maelekezo mafupi, na mbalimbali ya kutoa chanjo ama tiba ya wanyama ya dawa hiyo.

Muuzaji wa duka la pembejeo na dawa za kilimo, akiwa katika makabati ya duka hilo, akiwa anafanya ukaguzi wa dawa na pembejeo, kabla ya kumuuzia mteja wake wa dawa hizo.

Ni dawa ya pembejeo ya kilimo ikiwa katika kabati la kuhifadhia dawa hizo katika duka kubwa la dawa, za dawa ya pembejeo za kilimo tayari ikisubiri wateja watakaofanya manunuzi ya dawa hizo.

Duka linalouza pembejeo na dawa za kilimo, likiwa na wateja na wauzaji wanaofanya huduma ya kuwauzia watu dawa hizo na wateja wanaofata dawa hizo katika duka hili.

Kijana mwenye umri wa miaka ishirini na moja mpaka ishirini na tano amevaa kofia na viatu, akiwa ameegamia aina ya zao liitwalo kabeji.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya mazao aina ya mahindi tayari kwa kuyafanyia mchakato wa kuyapeleka sokoni tayari kuuzwa kwa wateja watakaonunua bidhaa hiyo ya chakula.

Wakulima wakiwa wanakusanya mavuno ya bidhaa aina ya maparachichi tayari kwa kuyapeleka sokoni na kuuza kwa wateja wao watakao nunua mazao hayo kwa chakula ama kufanyia shughuli nyingine.

Shamba la vitalu vya mazao ya biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimeiva na zipo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kufanyiwa mauzo kwa wateja watakaokuja kununua bidhaa hiyo.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya zao la biashara aina ya viazi, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kufanya mauzo kwa wateja wake wa mazao hayo adimu aina ya viazi.

Wadada wawili wenye umri wa miaka ishirini na moja mpaka ishirini na mbili wakiwa kwenye bustani yao wakiangalia maendeleo ya zao la biashara aina ya nyanya .

Zao la biashara aina ya ndizi likiwa limekomaa na liko tayari kuvunwa na kupeleka katika soko kuuzwa kwa wateja watakaohitaji bidhaa hiyo nzuri na yenye afya.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno la zao ya biashara aina ya mahindi, kabla ya kuzifanyia uchakataji na kupeleka katika masoko, tayari kuuza kwa wateja wao.

Shamba kubwa lenye njia na miti mingi aina ya mipapai na baadhi ya mapapai yakiwa yamedondoka kwa chini pamoja na majani chini ya hiyo mipapai.

Wanunuzi na wauzaji wakiwa shambani wakifanya biashara ya kuuziana na kununua bidhaa aina ya viazi mviringo shambani.

Wakaka wanne na mdada mmoja, wakiwa shambani wakifanya shughuli ya kuvuna zao la biashara aina ya vitunguu hapo shambani.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya zao la biashara aina ya chai ili waweze kwenda kuuza kwa wateja wao watakao kuja kununua bidhaa hiyo adimu aina ya chai, katika masoko hayo.

Kijana mweye umri wa miaka 22 mpaka 25, akiwa shambani akiangalia maendeleo ya zao lake la biashara aina ya nyanya.

Wakulima wa mazao aina ya viazi vitamu wakiwa wanavuna bidhaa hiyo tayari kwa kuipeleka sokoni na kuuza kwa wateja wao mbalimbali.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, akiwa anafanya kazi ya kupanda na kupalilia shamba lake la mazao hayo, ili yakuwe na kustawi tayari kwa kupelekwa sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa akiwa anafanya kazi ya kuvuna mazao haya kutoka kwenye shamba lake, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Mkulima akiwa shambani, anavuna zao la biashara aina ya nyanya, tayari kwa kupeleka sokoni kuuza kwa wateja wake wa jumla ama rejareja.

Mkulima akiwa anavuna mazao aina ya kahawa, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuza mazao hayo, kwa wateja wake wa jumla ama rejareja.

Wakulima aina ya bidhaa ya mahindi wakiwa wanakusanya bidhaa hiyo kutoka shambani kuipeleka sokoni, tayari kwa kuuza kwa wateja wao wa jumla ama wa rejareja.

Mkulima akifanya uvunaji wa mazao aina ya vitunguu tayari kwa kuvuna na kuuza, au kupeleka sokoni moja kwa moja ili inunuliwe na wateja bidhaa hiyo.

Shamba kubwa la bidhaa aina ya nyanya, zitakazotumika kuuzwa au kupelekwa sokoni kwa ajili ya kupata wanunuzi wa bidhaa hiyo, yenye matumizi nyingi.

Mkulima akiwa katika shamba lake la mimea aina ya mbogamboga, ambazo ziko tayari kuchumwa na kupelekwa katika masoko husika, na kununuliwa na wateja bidhaa hiyo.

Wakulima wa zao aina ya nyanya wakiwa wanafanya mavuno ya mazao hayo, tayari kwa kupeleka sokoni na kuuza kwa wateja wa bidhaa hiyo.

Miti mingi ya mazao aina ya matunda ya mapapai, yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni na kununulika na wateja mbalimbali wanaotumia bidhaa hiyo.

Mkulima akiwa anavuna mazao aina ya mahindi, tayari kwa kuchakatwa na kupelekwa kuuzwa katika masoko mbalimbali na kununuliwa na wateja.

Mimea mingi aina ya migomba iloyobeba ndizi nyingi ambazo zipo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa wanunuzi wa bidhaa hiyo.

Bidhaa aina ya nyanya zikiwa nyingi kwenye gari ya kusafirishia na kuzipeleka katika masoko mbalimbali, tayari kwa kuuzwa kwa wateja.

Mazao aina ya vitunguu yakiwa shambani ikiwa yameshavunwa, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja watakaonufaika na mazao hayo

Wakulima wengi wa bidhaa aina ya kahawa, wakiwa wanakusanya na kupanga bidhaa zao sokoni tayari kwa kuziuza kwa wateja wao wa mazao hayo aina ya kahawa.

Wakulima wa mazao aina ya karoti wakiwa wanavuna bidhaa hiyo tayari kwa kupeleka sokoni na kuuzwa kwa wateja wao wa mazao hayo.

Mkulima wa bidhaa aina ya kahawa akiwa ameshika kahawa alizotaka kuzivuna, tayari kwa maonyesho na kuzipeleka katika soko tayari kwa watumiaji na wanunuaji kununua.

Mazao aina ya viazi mviringo ikiwa amefungashwa katika vifungashio vyake tayari kwa urahisishaji wa safari ya kuvipeleka katika masoko tayari kuuzwa kwa wanunuzi wa bidhaa hii

Miti mingi ya mmea aina ya mapapai ya labeba matunda ya mapapai mengi ambayo yako tayari kuchumwa na kupelekwa katika masoko na kuuzwa kwa wateja mbalimbali bidhaa hiyo.

Mkulima akifanya mavuno ya mazao aina ya viazi, ambayo yuko tayari kwenda kuyapeleka sokoni, kwa ajili ya kufanya mauzo wa wateja wake, pia akisaidiwa na wakulima wengine kufanya mavuno hayo.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya zao la biashara aina ya kitunguu, kabla ya kuvikusanya na kupeleka sokoni kuuza kwa wateja watakaohitaji kufanya manunuzi ya bidhaa hiyo ya kitunguu.

Shamba kubwa na mazao ya biashara aina kitunguu, lenye mabomba yanayotumika kufanya umwagiliaji na urutubishaji wa mazao hayo, ambayo yapo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wakiwa wanafanya mavuno na ukusanyaji wa mazao yao ya biashara, ambayo ni ndizi, kabla ya kuyapeleka sokoni na kuyauza kwa wateja wao wanaohitaji bidhaa hiyo.

Wakulima wa zao la biashara, aina ya mananasi wakiwa wanafanya mavuno ya mazao hayo ili kuyapeleka sokoni kuuza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo, ili wakulima hao waweze kujipatia kipato.

Wakulima wa mazao ya biashara aina ya mananasi, wakiwa wanafanya mavuno na kupakia bidhaa hiyo kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya mauzo, waweze kujipatia kipato kutokana na shughuli hizo za ukulima.

wakulima wa bidhaa ya kibiashara aina ya nyanya, ikiwa wanafanya mavuno na ukusanyaji wa bidhaa hiyo kabla ya kuipeleka sokoni na kuuza kwa wateja wanaohitaji bidhaa hiyo ili wajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wanafanya uchambuzi au uchanganuzi wa mazao ya biashara aina ya kahawa, kabla ya kuyapeleka sokoni na kuyauza kwa wateja wa bidhaa hiyo adimu ya kahawa.

Mazao ya biashara aina ya nyanya, yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na wakulima waweze kujipatia kipato kutokana na mauzo ya bidhaa hiyo.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya zao la biashara aina ya nyanya, tayari kuyachukua na kuyapeleka sokoni na kuuza, ili waweze kujipatia kipato na shughuli zao za kilimo.

Wakulima wakiwa wanafanya uchambuzi wa zao la biashara, aina ya kahawa, kabla ya kuzipeleka sokoni na kuuza bidhaa hiyo kwa wateja wao.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno na uchambuzi na uhifadhi wa mazao ya biashara, aina ya mahindi, kabla ya kuyapeleka sokoni na kuuza mazao hayo ili kujipatia kipato.

Zao la biashara aina ya nyanya ikiwa zimestawi na kukomaa vizuri, tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja watakaohitaji bidhaa hiyo ili wakulima wapate kipato.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kuvuna mazao ya biashara aina ya ndizi kabla ya kuzipeleka sokoni na kuuza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo na wakulima hao waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya ndizi, likiwa na ndizi ziliizokomaa tayari kuvunwa, na kupelekwa sokoni kuuzwa kama bidhaa ya biashara, ili wakulima waweze kujipatia kipato kutokana na bidhaa hiyo.

Wakulima wa kilimo cha biashara cha mazao aina ya matunda ya maembe, ikiwa anafanya mavuno ya bidhaa hiyo kabla ya kupelekwa katika masoko kuuzwa na kujipatia kipato.

Shamba kubwa lenye wakulima wanaofanya mavuno ya zao la biashara aina ya kabeji, tayari kuvuna na kupeleka zao hilo sokoni na kuuza kwa wateja watakaohitaji bidhaa hiyo, ili wakulima hao wajipatie kipato.

Mkulima akiwa anafanya kazi ya kuvuna na kukusanya mazao ya biashara aina ya kahawa kutoka shamban, kabla ya kuyachambua na kuyapeleka katika masoko ya kuuzia bidhaa hiyo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya ndizi likiwa baadhi ina ndizi zilizokomaa, tayari kwa kuvunwa na wakulima na kupelekwa katika masoko ili yauzwa na wakulima hao wajipatie kipato.

Mkulima akiwa anafanya kazi ya kuvuna zao na biashara aina ya karoti. Tayari kwa kulipeleka sehemu ya kuuzia ama sokoni, tayari kwa kuuzwa kwa wateja wake utakapokuja kununua bidhaa hiyo aina ya karoti.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno na kukusanya na kupakia mazao ya biashara aina ya viazi, ili wayasafirishe kupeleka sokoni kufanya mauzo, kwa wateja watakaohitaji bidhaa hiyo ili wajipatia kipato.

Wakulima wakiwa wanafanya upembuzi na uvunaji mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, kabla ya kuvipeleka sokoni na kuuza kwa wateja watakaohitaji bidhaa hiyo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiwa na mazao yaliyostawi na kunawiri, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wanafanya uchambuzi wa mazao ya biashara aina ya viazi, baada ya kuyavuna kutoka shambani, wakiwa tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo pendwa kwa wateja wao.

Shamba kubwa la mazao aina ya nyanya, ambayo yako tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kama bidhaa ya biashara, ili wakulima wajipatie kipato kutokana na bidhaa hiyo.

Wakulima wakiwa wametoka kufanya mavuno ya zao la biashara aina ya viazi, ikiwa tayari vimechambuliwa kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakaohitaji bidhaa hii.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya zao la biashara aina ya mahindi kabla ya kuyapeleka sokoni, na kuuza kwa wateja watakaohitaji huduma ya kununua mazao hayo ya chakula ama biashara.

Wakulima wakiwa wanafanya uchambuzi na ukaguzi wa mazao ya biashara aina ya kahawa kabla ya kuyapeleka sokoni kuuza kwa wateja watakaohitaji kufanya ununuzi wa bidhaa hiyo ya biashara.

Wakulima wa kilimo cha biashara wakiwa wametoka kuvuna zao la biashara aina ya nanasi, na tayari wamelipeleka sokoni kwa kusubiri wateja watakaohitaji kufanya manunuzi bidhaa hiyo.

Shamba kubwa lenye miti midogomidogo ya mmea aina ya ndizi, ambayo iko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya zao la biashara aina ya maembe kabla ya kuyapeleka sokoni na kuuza bidhaa hiyo tamu kwa wateja wao watakaohitaji kununua bidhaa hiyo ya matunda.

Mkulima akiwa anakagua mazao ya biashara aina ya mapapai, yanayoelekea kustawi na kuiva kabla hayajapelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja wa bidhaa hiyo nzuri ya matunda aina ya mapapai.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kukusanya na kufanya mavuno ya zao la biashara aina ya nyanya, kabla ya kuzipeleka bidhaa hiyo pendwa masokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kitunguu, ambalo wakulima wanalifanyia upaliliaji na uzalishaji wa mazao hayo kabla hayajakomaa, na kupelekwa sokoni kuuzwa ili wajipatie kipato.

Mkulima akiwa anafanya kazi ya kufanya mavuno ya bidhaa ya biashara ya mazao aina ya matikiti maji, kabla ya kukusanya na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo inayojulikana kama matunda.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya bidhaa ama mazao ya biashara aina ya kahawa, kabla ya kuyapeleka sokoni na kuuza, wateja watakaohitaji bidhaa hiyo ya kahawa iliwajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wanafanya upembuzi la mavuno ya zao la biashara aina ya viazi, kabla ya kupeleka sokoni na kuuza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo.

Vitalu vya kisasa vya zao la biashara aina ya nyanya zilizostawi na kupendeza tayari kufanyiwa mavuno, na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo ya nyanya.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno na ukusanyaji wa mazao yao ya biashara aina ya viazi, waliyoyakusanya kwenye viroba vya plastiki tayari kuvisafirisha na kuvipeleka sokoni.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kuchambua na kukusanya bidhaa ya biashara aina ya karanga, kabla ya kuzipeleka sokoni na kufanya mauzo ya bidhaa hiyo pendwa, kwa wateja wao.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya bidhaa ya biashara aina ya mapera, kabla ya kupeleka sokoni kuuza bidhaa hiyo matunda, kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kuvuna na kuchambua bidhaa aina ya kahawa kabla ya kuipeleka sokoni na kuuza wao, ili kujipatia kipato chao cha kila siku.

Wakulima wakiwa wanafanya upembuzi na uchambuzi baada ya mavuno ya zao la biashara aina ya viazi vitamu, kabla ya kuvipeleka sokoni na kuviuza kwa wateja wa bidhaa hiyo adimu.

Mkulima wa mazao ya biashara, aina ya nanasi, akiwa anafanya mavuno ya bidhaa hiyo kabla ya kuyapeleka sokoni, na kuuza kwa wateja watakaohitaji kufanya ununuzi wa bidhaa hiyo.

Zao la biashara aina ya ndizi, likiwa linavunwa na kupakiwa katika gari ya kusafirishia bidhaa hiyo kuipeleka sokoni, kwa ajili ya kuuzwa ili wakulima wafaidike na kazi yao ya ukulima.

Mkulima akiwa anafanya uchakataji na uchambuaji, wa zao la biashara aina ya kahawa kabla ya kulipeleka sokoni, na kuliuza kwa wateja wanao hitaji bidhaa hizo adimu na muhimu.

Wakulima wakiwa wanafanya ukaguzi na upevuzi wa mazo aina ya nyanya katika shamba lao watayoyavuna na kuyapeleka sokoni kuyauza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya bidhaa ya biashara aina ya kahawa, kabla ya kuzipeleka sokoni na kuuza kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo adimu ya aina ya kahawa.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno, ya bidhaa ya biashara aina ya kitunguu, tayari kwa kuipeleka sokoni na kuuza bidhaa hiyo adimu kwa wateja wao mbalimbali.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya bidhaa aina ya mahindi yaliyovunwa, na tayari yamekauka huku wakiwa wanyachakata na kuchanganua kabla ya kupeleka sokoni kuuza.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya mazao ya biashara aina ya viazi, kabla ya kuvipeleka sokoni, viazi hivyo vilivyo stawi na kuuza kwa wateja wao mbalimbali wa bidhaa hiyo ambayo hupendwa kabisa.

Zao la biashara aina ya ndizi, ikiwa imepandwa kwa kiwango kidogo katika sehemu moja ya nyumba, huku ikiwa tayari kwa ajili ya kukomaa na kuvunwa kabla ya kupelekwa sokoni kufanyiwa mauzo ya bidhaa hiyo.

Vitalu vya mimea aina ya mbogamboga, vilivyopandwa na wakulima na wanaotumia kilimo cha umwagiliaji kufanya shughuli yao ya ukulima, vikiwa vinapendeza na kuvutia kwa sababu vimeshamiri.

Vitalu vingi vya mazao aina ya mboga mboga vikiwa shambani, tayari kwa kuuzwa na kupelekwa sokoni.

Kitalu cha wakulima wanaofanya kilimo cha umwagiliaji, kutumia njia za kisasa kama vile kutumia mabomba mengi katika kitalu kimoja, wakiwa wanapanda mazao aina ya mbogamboga na miti mingineyo.

Wakulima wakiwa katika shamba wakifanya shughuli za kilimo za kupanda na kupalilia shamba lao, tayari kwa kupanda mazao baada ya kufanya kazi hiyo na shughuli hizo mbalimbali za kilimo.

Wakulima wengi wa zao la parachichi wakiwa wanakusanya maparachichi hayo katika vifungashio vingi vya rangi ya bluu baharia tayari kwa kupeleka sokoni ama kutumika kama chakula.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya mazao aina ya viazi, yatayoweza kutumika kama chakula ama kuuzwa kwa wateja watakaohitaji kununua bidhaa hiyo ya viazi.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi wa shamba lake ambalo amepanda matikiti maji ,yaliyostawi na kukomaa vizuri ikionekana yanamvuto mzuri wa kupendeza.

Wakulima wakiwa wanafanya kilimo cha mazao aina ya mapapai, kinachotumika kama chakula aina ya matunda, ama kitumike kama malighafi kiwandani kuchakatwa kutoa bidhaa mbalimbali.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya bidhaa ya mazao kutoka kwenye shamba leo, tayari kuyatumia kama chakula ama kupeleka katika masoko yaweze kuuzwa kwa wahitaji wa bidhaa hizo.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi na upembuzi wa mazao ya biashara ama ya kutumika kama chakula, katika shamba lake la mazao aina ya matikiti yaliyostawi na kuwa bora katika shamba hilo.

Wakulima wa kilimo cha kisasa cha kitalu yenye mashina mengi ya mbegu zilizochipukia, tayari kwa kustawishwa na kukuzwa na kuwa bidhaa au mazao mazuri.

Wakulima wakiwa wamepanda vitalu vya kisasa, vyenye mbegu za mbogamboga tofautitofauti, watakazozitumia kuzihamisha na kuzipeleka katika mashamba halisi ili zikue vizuri na kustawi.

Wakulima wakiwa wanafanya kilimo cha mbegu ambazo zimechipukia tayari kwa kuhamishwa na kupelekwa kwenye shamba halisi na kukuzwa kutoa mazao yatokanayo na mbegu hizo.

Wakulima wakiwa wamelima kilimo cha kisasa cha matunda, ama bidhaa aina ya mapapai, tayari kwa kupeleka sokoni kwa wateja wao ama kutumika kama chakula au matunda.

Vitalu vidogo vya mashina ya mazao madogo yanayochipukia ambayo hayajakomaa bado kwa ajili ya kupelekwa katika shamba halisi ili yaendelee kustawi katika shamba hilo halisi.

Wakulima wakiwa wamefanya mavuno, na kukusanya mazao yao ya biashara ama chakula aina ya muhogo, katika sehemu moja kabla ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kuuza, ama kuyatumia kama chakula.

Wakulima wakiwa wanafanya kilimo cha umwagiliaji wa kisasa kutumia mabomba ambayo yanaweza kufanya umwagiliaji wa mazao shambani bila wao kuwepo mda huo shambani ili kustawisha zaidi mazao.

Wakulima wakiwa wamepanda mbegu ndogo, kwa kutumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, huku wakiwa wanasubiri mbegu hizo zichipue ili wazihamishe kwenye shamba halisi.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kufanya mavuno ya bidhaa zao za mazao, aina ya viazi ili zikatumike kama chakula ama wakauze kupata fedha.

Wakulima wakiwa wamelima vitalu vidogo, vyenye mashina ya mazao watakayoenda kuyahamishia katika mashamba halisi, ili iendelee kukua na kustawi katika mashamba hayo.

Wakulima wanaofanya kilimo cha kisasa katika vitalu, huku wakiwa wanafanya umwagiliaji wa kisasa na unyunyiziaji wa jua kwa mbali kwa kutumia vitalu vya kielektroniki vinavyostawisha mazao vizuri zaidi.

Kilimo cha kisasa chenye mipira ambayo imebeba zao la biashara aina ya spinachi, kwa ajili ya kuongeza wepesi ya umwagiliaji.

Mashine kubwa aina ya trekta ya kufanyia mavuno ya mazao ya aina ya mpunga ikiwa inafanya kazi ya kuvuna bidhaa hiyo ya mpunga.

Mashine ya kilimo itumikayo kutifua ardhi tayari kwa matumizi ya shambani yenye rangi nyekundu. Pembeni yake kuna mboga za majani zilizopandwa shambani.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo, inayotumika kutifuatifua ardhi ya shamba, na kufanya kupanda na kupembua shamba hilo.

Mashine ndogo ya kilimo yenye rangi nyekundu, inayotumika kutifua ardhi kabla ya shughuli zingine za kilimo hazijaendelea.

Mashine ya kilimo aina ya trekta kubwa, linalotumika kufanya uchimbaji na usafirishaji wa mashamba, kabla ya shughuli nyingine za mashamba kuendelea.

Mashine ndogo ya aina ya trekta inayotumika katika kilimo kidogo cha maeneo madogo madogo, mashine hiyo hufanya kazi ya kutifua ardhi na kufanya kazi ya kulima ardhi ndogo ya shamba.

Mashine kubwa inayotumika kufanya kazi ya kusogeza ama kusambaza dawa, katika shamba kubwa ama bustani ya maji. Huku ikiwa inafanya kazi ya kuzuia wadudu na maambukizi katika mazao.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta ikiwa inafanya kazi ya kufanya kilimo kwa kutifuatifua ardhi ya shamba, tayari kwa kufanya kazi zingine kama vile upandaji wa mazao.

Mashine ya kilimo mithili ya trekta dogo, inayotumika kufanya ulimaji na upaliliaji wa shamba, ili kuliandaa kabla ya kufanya shughuli nyingine za kilimo kama vile kupanda mazao.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kutifuatifua shamba, tayari kwa kuliandaa kwa ajili ya shughuli zingine za kilimo, kama vile upandaji wa mbegu katika shamba.

Mashine ya kilimo, inayotumika kufanya ulimaji na utifuaji wa kuandaa shamba kabla ya shughuli zingine za kilimo kuendelea, katika mashamba, kama vile kupanda mbegu.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, inayotumika kufanya kilimo kama vile kuandaa shamba kabla ya kufanya shughuli zingine za kilimo, kama upandaji wa mbegu ama kupalilia.

Mashine ndogo ya kilimo inayotumika kusawazisha eneo la shamba ili iwe rahisi kufanya shughuli zingine za kilimo, kama vile kumwaga mbegu na kulima kwa ujumla shamba hilo.

Mashine ya kilimo inayotumika kufanya utifuaji na ulimaji wa shamba kabla ya kuliandaa kwa ajili ya kufanya shughuli zingine za kilimo kama vile kupanda mbegu katika shamba hilo.

Mashine ya kilimo ya kufanya umwagiliaji wa mazao katika vitalu vikubwa ikiwa inafanya kazi ya kumwagilia vitalu hivyo, ili kuweza kustawisha mazao hayo yakue vizuri na yanawiri vizuri.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kulima na kutengeneza shamba, tayari kwa kuendelea na shughuli zingine za kilimo kama vile kupanda mbegu.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika katika vitalu vya kisasa vya kilimo aina ya bustani za maji ili kurutubisha na kunyunyizia maji katika mazao hayo.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kuandaa shamba na kulilima kabla ya shughuli zingine za kilimo kama vile upandaji wa mazao kuendelea.

Mashine kubwa na ya kisasa, inayotumika kufanya umwagiliaji na unyunyuziaji wa jua katika vitalu vya kisasa, ya kufanya kilimo cha ndani. Ikiwa inafanya kazi ya kumwagilia mazao hayo.

Mashine ya kilimo inayotumika kufanya upuliziaji na unyunyuziaji wa dawa katika mazao ya vitalu vya kisasa zaidi, ili kusaidia kuua vijidudu na matunzo katika vitalu hivyo.

Mashine ndogo inayotumika katika kilimo, kupalilia na kuandaa shamba kwa ajili ya shughuli nyingine za kilimo kuendelea, kama vile kupanda mbegu na kurutubisha mazao katika shamba.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, inayotumika kufanya kazi ya kutifua ama kulima shamba kabla ya shughuli zingine za kilimo, kama vile kupanda mazao ama kupalilia kwa juu yake.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kulima na kuandaaa shamba kwaajili ya shughuli zingne za kilimo kama vile kupanda na kupalilia shamba.

Mashine na mifumo inayotumika katika kilimo cha maji ikiwa inatumika kustawisha na kumwagilia na kufanya unyunyuziaji mdogomdogo wa maji katika vitalu hivo.

Mashine inayotumika kufanya unyunyuziaji na upuliziaji wa dawa katika vitalu vya kisasa ili iviue vijidudu na kuepusha magonjwa katika bidhaa hiyo shambani.

Mashine kubwa ya kilimo ya kisasa, inayotumika kufanya urutubishaji na umwagiliaji wa mazao katika vitalu vya kilimo ya aina ya bustani ya maji. Hii inasaidia ukuaji na uoteshaji wa mazao.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta inafanya kazi ya kulima, na kufanya upaliliaji juu ya eneo hilo la shamba tayari kwa ajili ya shughuli zingine kuendelea kama vile kupanda mbegu.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta inayotumika kufanya ulimaji wa shamba kubwa kwa ajili ya kujiandaa kwa shughuli zingine za kilimo kama vile kupanda mbegu za mazao.

Mashine inayotumika kufanya ukuzaji wa vitaru ama mazao katika vitaru vya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji ikiwa inasaidia urutubishaji wa mazao katika bustani hiyo.

Mashine kubwa inayotumika kufanya urutubishaji na ustawi wa mazao katika bustani za kisasa, na kilimo cha maji zikiwa zinafanya kazi kustawisha na kukuza mazao hayo.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikifanya kazi ya kilimo na kuandaa shamba kubwa kwa ajili ya shughuli nyingine za kilimo, kama vile kufanya upandaji wa mbegu, kuendelea na shughuli nyingine za kilimo.

Mashine za kisasa zinazotumika kurutubisha na kufanya ustawi wa mazao ya kilimo cha aina ya kilimo cha maji yanayostawisha mazao ya humo bila kutumia jua.

Mashine ndogo ya kisasa inayotumika katika kilimo inayosaidia kutifua ardhi kama vile kupalilia, ili kusaidia uotaji na urutubishwaji kwa mazao yaliyopandwa katika shamba husika.

Mashine ya kilimo aina ya trekta dogo, linalotumika kufanya upaliliaji na ulimaji wa mashamba madogo, ili yaweze kutumika kufanya shughuli zingine za kilimo kama vile kupanda mazao.

Mashine kubwa ya kilimo inayosaidia ukuzwaji na urutubishaji wa mbegu kama mazao yanayooteshwa katika vitalu vya kisasa ya kilimo cha maji.

Mashine kubwa ya kilimo, inayotumika kustawisha mazao katika shamba la kisasa la aina ya bustani ya maji, ikisimamia urutubishaji na ustawi wa mbogamboga katika bustani hizo.

Mashine ya kisasa aina ya trekta, inayotumika katika kilimo. Ikiwa inafanya kazi ya kulima na kuandaa shamba, kwa ajili ya shughuli zingine za kilimo kuendelea kama vile kupanda mbegu katika shamba.

Mashine kubwa aina ya trekta inayotumika katika kilimo ikiwa inafanya kazi ya kulima na kutifuatifua shamba na kuviandaa kwa ajili ya shughuli zingine za kilimo, kama vile upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo. Inayotumika kufanya unyunyuziaji au upuliziaji wa dawa katika mazao, katika kitalu au bustani ili kusaidia kuua wadudu na kuboresha ustawi wa mazao hayo.

Mashine nzuri ya kisasa ya kilimo inayotumika kufanya unyunyuziaji wa dawa katika mashina ama mmea mzima katika shamba la kisasa zaidi.

Mashine kubwa aina ya trekta, ikiwa inafanya shughuli ya kupanda na kupalilia shamba, tayari kwa uoteshaji wa mbegu zitakazokuja kustawi katika mazingira hayo ya shamba.

Mashine ndogo mithili ya trekta inayotumika katika kilimo kufanya utifuaji na upaliliaji wa mashamba, kabla na baada ya kufanya shughuli nyingine za kilimo kama vile upandaji wa mazao.

Mashine ya kukuza vitalu vidogo ni mashine ya mbogamboga mbalimbali, zinazotumika katika kukuza mazao ya kilimo, yakiwa kabla hayajakuwa, tayari kwa kupeleka kwenye shamba halisi la kukuzia mazao haya.

Mashine za kitaalamu na mifumo inayotumika kwenye bustani za kisasa cha kilimo, aina ya kilimo cha maji, zinazosaidia urutubishaji wa mimea na ustawi wa mimea katika bustani hizo za kisasa.

Mashine kubwa ya kilimo cha kisasa, inayotumika kufanya umwagiliaji wa vitalu vidogovidogo, kupelekwa katika bustani kubwa ya ndani, ili kurekebisha na kustawisha mazao haya kwa ufanisi mkubwa.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo cha kisasa aina ya bustani ya maji, ikiwa imesaidia uruthibishaji na umwagiliaji wa mazao katika bustani hizo za kisasa, hii inaongeza ufanisi wa ukuzaji wa mazao katika bustani hiyo.

Mashine inayo tumika ajiri ya kimo na upandaji wa mbegu huku ikiendeshwa kupitia trekta maalumu ambalo hutumia mkono katika usafirishaji wake.

Mashine ya kisasa inayotumika kufanya umwagiliaji na upuliziaji ama unyunyuziaji wa dawa katika kitalu, ili kuweza kuua vijidudu na kustawisha mazao vizuri zaidi kwenye vitalu vya kisasa.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya tarekta, ikiwa inatumika kwa ajili ya kufanya mavuno ya mazao mbalimbali katika shamba, baada ya mazao hayo kustawi na kuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kupalilia na kulima shamba kubwa tayari kwa kufanya kazi ya kilimo, kama vile: kupanda mazao au kupalilia na vitu vingine kama ivyo.

Mashine ya kilimo inayosaidia kufanya kilimo cha kisasa cha aina ya kilimo cha maji, ikiwa inafanya kazi ya kustawisha mazao hayo na kuyamwagilia kwa unyevu unyevu ili yastawi zaidi.

Samaki wanaofugwa kwa njia ya kisasa wakiwa katika bwawa lao dogo lenye mifumo mbalimbali inayowasaidia kuwakuza na kusafisha na kuwapa chakula katika bwawa hilo.

Samaki aina ya sato akiwa kwenye bwawa la kufugia samaki hao huku akiwa anaogelea, tayari kwa kusubiri chakula ama kufanyiwa uvuvi.

Shamba kubwa lenye mabwawa mengi ya kufuga samaki ya aina mbalimbali kwa matumizi ya chakula au kwa matumizi ya biashara.

Bwawa kubwa la mviringo lenye samaki wa kufugwa ambao wako tayari kupelekwa sokoni ama kwa matumizi ya chakula.

Samaki wengi wenye rangi nzuri za kuvutia tofautitofauti wanaofugwa ili watumike kama mapambo katika sehemu mbalimbali

Bwawa kubwa la samaki lililotengenezwa kwa ustadi, likiwa na nyavu juu ya kuzuia uchafu kuingia katika bwawa hilo, ili kusaidia ukuaji na usafi na usalama wa maji hayo yanayotumika kuuza samaki.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki wa mapambo, likiwa na samaki wawili wazuri wa rangi ya machungwa wanaopendeza katika bwawa hilo, huku kukiwa na mazingira yanayowawezesha kuishi vizuri.

Bwawa la kisasa linalotumika katika ufugaji wa samaki likiwa na mandhari nzuri ya kuvutia na hali ya usafi yanayomuwezesha samaki kuishi vizuri na kupata hewa nzuri kutokana na miundombinu iliopo.

Mabwawa mengi makubwa yanayotumika kufanya ufugaji wa samaki, ikiwa na neti tayari kwa kuwakamata samaki hao waliokua, tayari wanaotumika kama chakula ama kufanywa biashara ya kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wa kilimo cha kufuga samaki wakiwa wanafanya uvuvi wa samaki hao katika mabwawa hayo, tayari kwa kutumia kama chakula ama kupelekwa kuuza katika masoko mbalimbali bidhaa hiyo.

Samaki mwenye rangi nzuri za kupendeza akiwa anafugwa ili atumike kama pambo katika majumba mbalimbali, ama sehemu tofautitofauti za starehe.

Bwawa dogo linalotumika kufanya utunzaji wa wanyama kama vile samaki, huku likiwa na mazingira rafiki ya malisho na nadhifu kwa ajili ya kustawisha bidhaa hiyo ya samaki.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki wa mapambo likiwa na samaki wa mapambo ndani yake, huku kukiwa na mazingira mazuri sana ndani ya bwawa hilo yanayowezesha samaki kuishi vizuri.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi wa bwawa la samaki, ambalo atalitumia kufanya uvuvi na ufugaji wa samaki kwa ajili ya kujipatia kipato ama kutumika kama chakula.

Mazao mbalimbali ya kilimo, yakiwa yamekusanywa katika sehemu moja baada ya kufanyiwa mavuno na wakulima, huku yakiwa yanapendeza na yakiwa yamenona kwa rutuba.

Wakulima wa mazao ya misitu ya miti mbalimbali ikiwa wanafanya kazi ya kupanda miti hiyo tayari kwa kuotesha misitu asilia.

Kitalu kikubwa cha miti chenye mashina mbalimbali ya miti tofauti tofauti, iliyotayari kukuzwa ama kupandwa moja kwa moja shambani.

Afisa misitu, akiwa anafanya ukaguzi wa uoto mbalimbali wa asili, katika mazingira ya msitu, ambao umefyekwa sana na kukatwa miti mingi.

Maafisa misitu, wakiwa wanafanya ukaguzi na uvumbuzi wa uoto wa asili mbalimbali, katika msitu ulioshamiri kijani iliokolea na uoto mwingi wa asili.

Uoto wa misitu ya asili iliyokuwa na vitaru vya miti ambayo inaelekea kupandwa katika misitu ili kuipendezesha mandhari ya misitu hiyo ya asili.

Msitu mkubwa wenye uoto wa asili wenye kijani iliyokolea unaopendezesha mandhari hiyo, huku kukiwa na njia inayoweza kuwezesha watalii katika misitu hiyo.

Vitalu vya miti mbalimbali vitakavyoenda kutumika kama sehemu ya upandaji wa miti mipya, sehemu ambazo miti imekatwa na watu mbalimbali, hii inasaidia kuongeza uoto wa asili wa misitu kwenye maeneo mbalimbali.

Kitalu vingi vyenye mashina ya mti baadhi ikiwa imechipua na mingine bado haijachipua, ambayo baadhi yapo tayari kupeleka kwenye kupanda misitu mipya ya kibinadamu.

Maafisa misitu wakiwa wanafanya kazi ya kupanda uoto wa kijani wa asili, katika mandhari ya misitu ili kuipendezesha na kutunza mazingira ya misitu hiyo ili iendelee kupendeza.

Wanamisitu, wakiwa wanafanya ukaguzi wa misitu iliyokatwa miti mingi, huku wakiwa wanafanya tathimini fulani kuhusu miti hiyo na aina ya miti iliyokatwa.

Msitu mnene wenye uoto wa asili wa kijani uliokolea, ukiwa na njia mbalimbali zinazotumika na watalii katika kufanya utalii katika msitu huo mkubwa.

Madhari ya msitu mwenye uoto mwingi wa asili na miti mirefu. Huku kukiwa na picha ya mbwa ama mnyama aina ya mbwa mwitu katika viunga vya misitu hiyo.

Maafisa misitu wakiwa wanafanya ukaguzi wa mashina ya vitalu vya miti, tayari kuvichukua na kukuvipeleka katika kupanda misitu mipya sehemu misitu iliyokatwa.

msitu mkubwa wenye uoto wa asili huku ukiwa na miundo mbinu, inayosaidia watu kufanya matembezi katika msitu huo mzuri wenye mandhari nzuri ya kuvutia na vyanzo mbalimbali vya maji.

Msitu mdogo wenye uoto wa asili wa kijani uliokolea, huku kukiwa na njia mbalimbali zinazotumika na watalii ama watu mbalimbali, kufanya matembezi katika msitu huo wenye uoto mzuri wa kijani wa asili.

Vitalu vya mazao yanayooteshwa kwa njia ya kuota kwenye maji, vikiwa vingi huku vikiwa vinafanyiwa umwagiliaji ili mazao hayo yaendelee kukua na kustawi ili kutoa matunda.

Vitalu vilivyo pandwa kwa kutumia kilimo cha maji mengi, ikiwa katika vitalu inachipua tayari kwa kuleta mazao yanayotarajiwa.

Mkulima akiwa katika vitalu vya kilimo aina ya kilimo cha maji, huku akiwa anafanya ukaguzi wa mazao mbalimbali yaliyostawi sana katika vitalu hivyo yanayopendeza.

Mazao aina ya mbogamboga, aliyopandwa kwa kilimo cha kisasa ya kilimo cha aina ya maji, yakiwa yanaonyesha kustawi vizuri kutokana na matunzo na usasa wa kilimo hicho.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mboga mboga aina ya spinachi zilizonawiri kutokana na rutuba ikutokanayo na kilimo cha kisasa katika bustani hiyo.

Bustani ya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mbogamboga ama mazao yaliyostawi na kunawiri, kutokana na ufanisi wa mfumo wa kilimo hicho ambao unawezesha maji kuwepo muda wote katika bustani.

Bustani ya kisasa ya mbogambga itumiayo kilimo chakisasa cha kilimo cha maji ikiwa na mbogamboga zilizo nawiri na kushamiri katika bustani hiyo ndogo tayari kwa kuvunwa na kutumika kama chakula.

Kitalu cha kilimo cha kisasa aina kilimo cha maji, kikiwa na mazao yaliyostawi vizuri na kuvutia, kilichopandwa kwa ustadi mzuri, na yanayotunzwa kwa kutumia maji na unyevuunyevu katika kitalu hicho.

Vitalu vidogo vya bustani za kisasa aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mazao aina ya mbogamboga yaliyoshamiri kwa kupandwa vizuri na kustawi.

Vitalu vya kisasa vya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, vikiwa na mbogamboga kama mazao yaliyooteshwa humo, huku yakiwa yanastawi kwa ustadi kwa sababu ya matunzo yanayopata kutokana na kilimo hicho.

Kitalu cha kisasa cha kilimo aina ya bustani ya maji; ikiwa na mbogamboga zilizostawi vizuri kutokana na ustadi wa kilimo cha aina hiyo, huku kukiwa na mifumo inayowezesha umwagiliaji na urutubishaji wa mbogamboga hizo.

Kilimo cha kisasa cha maji kikiwa kimestawisha mazao aina ya mbogamboga zinazopendeza na kuvutia, zilizostawi vizuri sana kutokana na ustadi wa kilimo hicho.

Vitalu vya kisasa kabisa vinavyotumika kufanya kilimo cha kisasa cha aina ya kilimo cha maji, vikiwa vina mbegu zinazochipukia na zilizo stawi tayari kuhamishwa kwenda kwenye mashamba halisi.

Kitalu kikubwa cha bustani ya kilimo cha maji, ikiwa na miundombinu mizuri inayowezesha kustawi kwa mazao aina ya mbogamboga, yaliyostawi na kushamiri vizuri katika bustani hiyo.

Kitalu cha kisasa cha kilimo aina ya bustani ya maji, kikiwa na mazao yanayoanza kuchipukia katika bustani hiyo, huku kukiwa na miundombinu inayowezesha kustawi kwa mazao hayo.

Wakulima wakiwa wanakagua vitalu vya kisasa vya kilimo cha aina ya kilimo cha maji, chenye mazao. Mazao yaliyostawi vizuri kwa sababu ya kupata matunzo na virutubisho vizuri kutokana na vitalu hivyo vya kisasa.

Kilimo cha kisasa cha bustani za maji, kikiwa na mbogamboga zilizostahili vizuri kutokana na rutuba inayopatikana kwa ufanisi na kwa wingi katika bustani hizo za kisasa.

Kitalu cha kisasa cha kilimo, aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mazao yaliyostawi na kunawiri vizuri kutokana na ustadi wa mfumo wa umwagiliaji wa mazao hayo katika kitalu hicho.

Vitalu vya kisasa vya kilimo cha aina ya kilimo cha maji, vikiwa vina mboga zilizorutubishwa vizuri na kustawi vizuri katika vitalu hivyo.

Mimea inayolimwa kisasa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji, ikiwa inaotea kwenye vitalu hivyo vya kisasa ili kuisaidia iote vizuri na kukuwa vizuri kabla haijahamishwa kwenye mashamba halisi.

Kitalu cha kisasa cha kilimo aina ya bustani ya maji kikiwa na mazao aina ya mbogamboga ambayo yanaanza kuchipukia katika vitalu hivyo vyenye rutuba ya maji mengi inayosaidia ustawi wa mboga hizo.

Vitalu vya kisasa vya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mazao aina mboga mboga zilizostawi vizuri na kunawiri kutokana na kupata matunzo katika staili hiyo ya kilimo.

Kitalu kikubwa chenye mboga mboga zilizopandwa kwa mtindo wa kisasa, na bustani ya maji ambao unasaidia kurutubisha zaidi mbogamboga ama mazao, kwa kutumia uwepo wa maji muda wote katika bustani hizo.

Kitalu cha kisasa chenye mazao mengi yanayostawi kwa uzuri wenye ukijani uliokolea, itokanayo na unyunyuziaji wa maji kidogo kidogo kwa staili hiyo au mbinu ya kilimo.

Vitalu vingi vidogovidogo vya kilimo cha kisasa cha kilimo cha maji, vikiwa vinamwagiliwa ili viweze kustawi na kukua na kutoa mazao bora, kabla ya kuhamishwa kwenda kwenye shamba halisi ama kuachwa hapohapo.

Mashine za kufanyia kilimo cha kisasa aina ya bustani ya maji. Zikiwa zinaandaliwa na kutengenezwa, tayari kwa kutumika kufanya kazi ya kupanda mazao kisasa kwa bustani ya maji.

Kitalu cha kisasa cha bustani ya kilimo aina ya kilimo cha maji, ikiwa na mimea aina ya mbogamboga iliyorutubishwa vizuri na kustawi vizuri kutokana na uwepo wa maji katika bustani hiyo.

Mkulima akiwa anafanya mavuno katika shamba la vitalu vinavyofanya kilimo cha kisasa cha kutumia maji tu katika shamba hilo. Mazao hayo yakiwa yanaonekana yamestawi vizuri na ya kupendeza.

Kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, kikiwa kimestawisha mazao kama vile mbogamboga aina ya spinachi, zilizokua na kustawi kutokana na vitalu vya kilimo hicho.

Vitalu vya kilimo cha kisasa aina ya bustani ya maji ikiwa na mazao aina ya mboga mboga zilizonawiri na kustawi vizuri kutokana na rutuba itokanayo na kilimo hicho cha kisasa.

Mazao yanayopandwa kisasa kwa kutumia kilimo cha bustani ya maji, huku kukiwa na miundombinu ya mabomba yanayoweza kusafirisha maji katika vitabu vyote vya shamba hilo.

Vitalu vya kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha maji, vikiwa vimeandaliwa tayari kuweza kusaidia kupanda mazao mbalimbali kama vile mbogamboga katika vitalu hivyo.

Vitalu vidogo vya kilimo cha kisasa aina ya chipukizi la maji, ikiwa na mboga hizo zilizostawi na kunawiri sana, kutokana na rutuba itokanayo na mbegu hiyo ya kilimo.

Mbogamboga aina ya spinachi zilizopandwa kwa aina ya kilimo cha maji zikiwa zimeshamiri kwa wingi tayari kwa kuvunwa na kupikwa kama chakula ama bidhaa ya biashara.

Vitalu vidogo vya mazao aina ya mbogamboga inayopandwa kwa njia ya kisasa, aina ya kilimo cha maji vikiwa vinaanza kuchipua na kustawi kabla havijaamishwa kwenye shamba halisi ama kuachwa hapo hapo mpaka vikue.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kuandaa shamba litakalo tumika kwa ajili ya mazao ya kiwandani.

Miche midogomidogo imepangwa kwa ustadi na kwa umahiri wa hali ya juu, kwa ajili ya kuweka uwezekano wa umwagiliaji kwa kilimo hichi cha kisasa.

Wakina mama wakiwa wamejifunga kitambaa kichwani, wako kwenye shamba kubwa wakiangalia maendeleo ya mazao yao na wengine wakiwa wamesimama.

Mkulima wa bidhaa ya biashara aina ya nyanya akiwa katika shamba lake hakikagua na kufanya mavuno ya bidhaa hiyo tayari kukuipeleka sokoni katika viwanda tayari kuchakatwa.

Mkulima akiwa anafanya mavuno ya zao la kupeleka viwandani aina ya kitunguu, tayari kwa kuvikusanya na kupeleka katika viwanda ili vikachakatwe.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi wa mazao yake ambayo atayapeleka katika kiwanda, tayari kwa kuchakatwa na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Vitalu vikubwa na vingi vya mazao, vitakavyotumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali ili ichakatwe na kutoa bidhaa mbalimbali.

Mazao aina ya mbogamboga yakiwa katika vitalu vikubwa na eneo kubwa la vitalu, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa katika kiwanda kufanyiwa uchakataji na kupatikana kwa bidhaa mbalimbali.

Mifugo ya kufugwa aina ya ng'ombe wengi wakiwa tayari kwenye banda lao, wanapopata malisho matunzo kwa ajili ya kutumika kwenye kutengeneza bidhaa mbalimbali za maziwa na nyama katika viwanda vya usindikaji

Mazao aina ya nyanya yakiwa shambani tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kutengenezea bidhaa nyingine mbalimbali za matumizi ya majumbani.

Ndege wa kufugwa wengi aina ya kuku, wakiwa katika banda lao tayari kwa makuzi na kupelekwa kwenye viwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa malighafi.

Mkulima akiwa katika shamba lake kubwa lenye mazao aina ya mahindi ambayo yako tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani tayari kwa kusindikwa na kutoa bidhaa zingine mbalimbali.

Kitalu kikubwa cha mimea aina ya mbogamboga, zilizopandwa kwa ajili ya matumizi ya kutumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali vya usindikaji.

Shamba kubwa la bidhaa za kilimo aina ya kabeji, ikiwa na kabeji zilizostawi, tayari kwa kukusanywa ama kuvunwa na kupelekwa katika viwanda vya uchakataji wa chakula, kupata bidhaa mpya ya chakula.

Wakulima wa bidhaa aina ya nyanya wakiwa wanafanya kazi ya kuvuna bidhaa hiyo kabla haijapelekwa kiwandani kuchakatwa kutoa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mazao hayo.

Wakulima wakiwa wanafanya uvunaji na ukusanyaji wa mazao ya biashara aina ya kitunguu, ambayo yatapelekwa viwandani, kufanyiwa uchakataji na kuwa bidhaa mpya ama malighafi katika bidhaa zingine.

Ng'ombe wengi wakiwa katika zizi la kufugia ng'ombe hao, ambao watatumika kama malighafi katika viwanda vya kuchakata chakula ama bidhaa zingine zitokanazo na ng'ombe hao.

Kilimo cha ufugaji aina ya ndege jamii ya kuku wakiwa wamefugwa kwa wingi tayari kuchakatwa na kuuzwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kutoa bidhaa mbalimbali.

Wakulima wakiwa wanafanya ukaguzi na upembuzi wa mazao ya biashara katika vitalu vyao vya kisasa, kabla ya kuvipeleka viwandani na kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali.

Mkulima, akiwa anafanya upembuzi na ukaguzi wa shamba kubwa la zao litakalotumika kama malighafi, katika viwanda mbalimbali vyenye mazao aina ya kahawa iliyostawi, tayari kuchakatwa kiwandani.

Wakulima wakiwa wanafanya ukaguzi na upembuzi wa vitalu na matuta katika shamba ama bustani ya ndani, tayari kwa kuvuna mazao hayo na kuyapeleka katika viwanda yachakatwe kuwa bidhaa mpya.

Ng’ombe wengi wanaofugwa kisasa kwa dhumuni la kutumika kama malighafi katika viwanda, ili watoe bidhaa kama vile nyama na bidhaa nyingine zinazohusiana na nyama.

Kuku wengi wanaofugwa kisasa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kutumika kama malighafi kwenye viwanda vya kuchakata chakula, ili watengeneze bidhaa kama vile nyama na bidhaa zingine zitokanazo na kuku hao.

Wakulima wakiwa wanafanya mfumo wa mazao yao katika kitalu chao, tayari kwa kupeleka viwandani ili mazao hayo yachakatwe kuwa bidhaa mbalimbali; zitokanazo na mazao hayo.

Zizi kubwa lenye ng'ombe wengi, watakaotumika kama malighafi ya kwenye viwanda vya kuchakata chakula, utakaochakata bidhaa zitokanazo na ng'ombe hao, kama vile maziwa na ngozi, kutoa bidhaa mbalimbali.

Zizi kubwa lenye ng'ombe wengi, ambao watatumika kama malighafi kwenye viwanda tofautitofauti, vinavyochakata bidhaa zitokanazo na ng'ombe hao.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi na upaliliaji wa bustani yake ya mazao aina ya nyanya, atakayoyapeleka kiwandani ili yachakatwe kuwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na malighafi ya nyanya.

Shamba kubwa lenye mazao mengi aina ya mahindi yaliyopandwa kwa dhumini la kutumika kama marighafi katika viwanda mbalimbali ili kuchakata na kuwa bidhaa mbalimbali kama vile unga.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kufanya mavuno ya bidhaa aina ya mpunga tayari kwa kupeleka kiwandani kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali kama vile chakula ama wali.

Mkulima wa kilimo cha aina ya ufugaji wakiwa wamefuga ng'ombe wengi, watakao tumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali kama vile kuchakatwa kuwa chakula ama kutengeneza bidhaa nyingine zitokanazo na ng'ombe hao.

Shamba kubwa sana la mazao yanayotumika kama malighafi kiwandani ya bidhaa aina ya kabichi, zikiwa zimestawi tayari kuvunwa na kupelekwa kuchakatwa kiwandani.

Mazao aina ya maparachichi yakiwa yanachakatwa kiwandani tayari kukusanywa na kupelekwa sokoni kama bidhaa iliyotokana na malighafi ya mazao ya maparachichi.

Mazao ya shambani aina ya nyanya yakiwa katika sehemu ya kuchakatwa katika kiwanda, tayari kuleta bidhaa mpya mbalimbali zitokanazo na uchakataji wa mazao haya.

Shamba kubwa la mimea aina ya kabichi zikiwa zimestawi kwa ustadi na kuvutia tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani kutumika kama malighafi za kuzalisha bidhaa zingine.

Kitalu kikubwa cha mazao yaliyopandwa kwa dhumuni la kutumika kama malighafi kwenye viwanda mbalimbali, ili yachakatwe na kuwa bidhaa tofautitofauti zitakazouzwa.

Mashine kubwa za kilimo, zikiwa zinafanya mavuno ya zao aina ya mpunga, tayari kulipeleka kiwandani kuchakatwa, katika viwanda vya vyakula na kutoa mazao ama bidhaa ya chakula.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kuandaa na kuvuna mazao yatakayotumika kama malighafi, katika uchakatwaji kwenye viwanda mbalimbali ya vyakula.

Mazao aina ya uyoga, yakiwa yamekusanywa na kuvunwa tayari kwa kupelekwa katika viwanda kuchakatwa, na kutoa bidhaa itokanayo na mazao hayo.

Mazao aina ya pilipili hoho zikiwa zinachakatwa katika kiwanda ili kuwa bidhaa bora ama kutumika kama bidhaa malighafi katika utengenezaji wa bidhaa zingine.

Mazao aina ya nyanya yakiwa yamefikishwa kiwandani, yakichakatwa kutoa bidhaa zitokanazo na mazao hayo ya nyanya katika kiwanda cha kuchakata chakula.

Wanyama wengi wa kufugwa aina ya ng’ombe wakiwa katika banda lao. Wanaokuzwa na kufanyiwa malisho kabla ya kupelekwa kiwandani na kufanywa malighafi ya kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya kabeji yanayotumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali vyakula, ili yachakatwe kuwa bidhaa itakayouzwa kwa wateja.

Bidhaa ya shambani aina ya nyanya, ikiwa katika kiwanda ikichakatwa, kutoa bidhaa mbalimbali ambazo zitatokana na kuchakatwa kwa malighafi hiyo aina ya nyanya.

Wanyama wa kufugwa aina ya ng'ombe wakiwa katika mabanda yao ya kisasa, huku wakiwa wanafanya malisho ya kuwarutubisha na kunonesha tayari kwa kupelekwa katika viwanda ili achakatwe kwa kutoa bidhaa mbalimbali.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta ikiwa inafanya kazi ya kulima shamba na kuiandaa, kwaajili ya kilimo cha mazao yatayopelekwa kiwandani kuchakatwa na kutoa bidhaaa mbalimbali.

Shamba kubwa la bidhaa ama zao aina ya mahindi, iliyopandwa kwa ajili ya kutumika kama marighafi katika viwanda vya uchakataji wa chakula kutoa bidhaa mbalimbali kama vile unga.

Mkulima akiwa anafanya ukaguzi na mavuno katika shamba kubwa aina ya kitalu chenye mazao aina ya nyanya, ambayo yatatumika katika kiwanda kufanya uchakataji kutoa bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa sana, linalofanya kilimo cha mazao ya aina ya kiwandani, likiwa na bidhaa zinazotumika kama mananasi, na kupelekwa katika viwanda mbalimbali ambayo huchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa la mazao ya kiwandani aina ya ndizi ambazo ziko nyingi katika shamba hilo zikiwa zimestawi vizuri tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha aina ya ufugaji wa wanyama wa kufugwa jamii ya ndege aina ya kuku, ambao wanafugwa kwa wingi kwa ajili ya kupelekwa kuchakatwa kiwandani, kwa ajili ya kutoa chakula ama malighafi katika viwanda.

Kuku wengi wa kisasa wanaofugwa kisasa katika banda kubwa la kufugia kuku hao. Wakiwa wanaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kama malighafi ya viwanda vilikula ili kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali kama vile nyama.

Banda kubwa na la kisasa linalotumika kufuga kuku wa mayai ama kuku wa kisasa wa nyama, watakaotumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali vya chakula, ili wachakatwe kuwa bidhaa ya nyama.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta inayotumika kufanya umwagiliaji, ama upuliziaji wa dawa katika shamba kubwa la mazao yatakayotumika kiwandani, ili kuyastawisha na kunawiri.

Mashina ya mimea midogo inayochipukia, ikiwa inamwagiliwa kwa kutumia mipira ya kilimo cha umwagiliaji, ili kuwezesha ustawi wake na kuwa mimea mizuri inayochipua vyema.

Kitalu cha mbogamboga chenye mabomba mengi ya kusafirishia maji yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao hayo katika kitalu hicho.

Shamba kubwa lenye mabomba mengi ya kusafirisha maji tayari kwa matumizi ya uokoaji na unawilishaji wa mimea katika shamba hilo.

Shamba kubwa la mimea aina ya mipapai, lenye mabomba mengi yanayotumika kufanya kilimo cha umwagiliaji, katika shamba hilo linalomeremeta.

Mkulima akiwa anafanya kilimo cha umwagiliaji kwa kunyunyiza, katika shamba lake kwenye mahindi tayari kwa kuyanurisha na kuyarutubisha mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba kusambaza maji katika shamba kubwa, bila ya mkulima mwenyewe kuwepo kufanya umwagiliaji huo katika shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayofanya kazi ya kumwagilia bila ya mkulima kuwepo, ikiwa imewekwa katika vitalu vya shamba la mazao ili yastawi na kunawiri vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa mashamba, ambao unatumia mabomba kumwagilia mashamba bila ya mkulima yeye mwenyewe kuwepo. Hii inaongeza ufanisi wa umwagiliaji na ustawi wa mazao shambani.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mipira itakayo kuwa inamwagilia shamba, bila mkulima kuwepo ikiwa imewekwa tayari kwa kuanza kufanya kazi katika shamba, kabla ya mazao kupandwa.

Mifumo mizuri inayotumika kufanya umwagiliaji wa mashamba, ili yaweze kustawisha mazao na kunawiri bila ya mkulima kuwepo kumwagilia mazao hayo muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji wa mashamba kwa kutumia maji mengi, ukiwa unetengenezewa matuta tayari kwa maji kupita katikati ya matuta hayo kurutubisha mimea iliyopandwa katika shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao katika shamba unaotumia matuta, kama njia ya kupitisha maji na kusambaa katika shamba zima. Ili iweze kurutubisha na kustawisha mazao.

Mkulima akiwa anafanya umwagiliaji katika shamba lake kwa kutumia mipira katika shamba hilo dogo, ambalo itasaidia kustawisha mazao hayo nakukuwa na kunawiri.

Shamba kubwa, lenye mfumo wa kisasa wa kufanya umwagiliaji katika shamba hilo linaowezesha shamba kumwagiliwa bila mkulima yeye mwenyewe kuwepo kufanya umwagiliaji katika shamba hilo yeye mwenyewe.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mipira na mabomba mengi katika shamba huku kukiwa na miundo mbinu kama vile: kuwekelea matunda kwenye shamba inayosaidia kufanya umwagiliaji katika shamba hilo.

Kilimo cha kisasa na kilimo cha umwagiliaji ikiwa kina mabomba kwenye kila shina na vitalu vya shamba hilo inayofanya mazao yamwagilie maji kipolepole na kildogokidogo, husaidia ufanisi wa kustawi mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayoweza kufanya umwagiliaji wa mazao katika shamba bila ya mkulima kuwepo, hivyo kusaidia ustawi wa mazao hayo vizuri.

Shamba kubwa lenye vitalu vingivingi, likiwa linafanya kilimo cha umwagiliaji kutumia mabomba ama mipira, inayosadia kufanya usambazaji wa maji, katika shamba hilo kubwa na kustawisha mazao hayo.

Shamba kubwa la vitalu vingi vya mazao mbalimbali ikiwa linalimwa kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji ambacho kinasafirisha maji hayo kupitia matuta yaliyo katika shamba hilo.

Shamba kubwa lenye mimea inayochipukia, likiwa linalimwa kisasa zaidi kwakutumia kilimo cha umwagiliaji kutumia mipira inayosambaza maji, kwa kuyarusha katika maeneo mbalimbali ya shamba hilo, ili mazao hayo yastawi.

Shamba kubwa lenye mimea midogo inayochipukia, kinachofanya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kwa kutumia mabomba, ili kusafirisha maji kidogokidogo katika shamba hilo ili mazao hayo yastawi.

Shamba dogo la mbogamboga, likiwa linafanyiwa kilimo cha umwagiliaji, ili kusaidia kustawisha mazao hayo adimu ya mbogamboga kwa ajili ya kutumika kama chakula ama kuuzwa kibiashara.

Mandhari nzuri ya milima na uoto wa savana ukiwa na ukame kwa mbali na miti yenye majani machache sana ambayo huota sana kwenye uoto wa savana, mazingira haya yanaonekana yanapata mvua chache kwa mwaka.

Mandhari nzuri ya mazingira ya uoto wa savana, ikiwa na nyasi nyingi kavu na miti michache ya aina ya akashia, ikiwa inaota na kupendezesha eneo hilo lenye ukame kwa mbali.

Mandhari mazuri ya milima yenye kijani kibichi kilichokolea, pia kukiwa kuna uonekana mashamba na wakulima baadhi wakiwa wanafanya kazi katika mashindano hayo.

Mandhari mazuri ya chanzo cha maji chenye kupendezesha mandhari hiyo, pembeni kukiwa na miti iliyokoza rangi ya kijani na milima ikionekana kwa mbali yenye uoto wa asili wa kijani, unaopendezesha na kuvutia mandhari hiyo.

Mandhari mazuri ya kuvutia yenye mlima wenye theluji na mawe mbalimbali yanayopendezesha pia mandhari hayo, huku uoto wa asili wa kijani kwa mbali ukiwa unaonekana.

Mandhari mazuri ya mlima wenye uoto wa asili wa kijani uliokoza, unaopendezesha mandhari hiyo ya milima mingi na kutoa mandhari yenye mvuto.

Mandhari ya milima mingi na uoto mzuri wa asili, wenye rangi ya kijani uliokolea unaopendezesha maeneo hayo ya milimani.

Mandhari ya chanzo cha maji aina ya mto yenye mandhari mazuri ya kijani kibichi pembezoni mwa mto huo, ikiwa inapendezesha na kuvutia mandhari hayo.

Mandhari ya mlima mzuri sana unaovutia, uliozungukwa na misitu ya kitropiki wenye ukijani kibichi uliokoza, na kupendezesha mji mzima.

Maeneo ya kitropiki ya savana yenye miti mizuri yenye rangi ya ukijani inayopendeza na kuvutia machoni pa mtu.

Maeneo ya makorongo yaliyozungukwa na mawe mengi na mandhari ya kijani pembeni na milima mingi mikubwa mikubwa yenye mandhari mazuri ya kuvutia.

Mandhari nzuri yenye milima yenye kijani kibichi na yenye kuvutia kukiwa na njia ya vumbi katikati ya milima hiyo ya kurahisisha usafirishaji katika maeneo hayo.

Mandhari nzuri ya kitropiki, katika eneo la jangwa la sahara yenye mvuto na nyasi nyingi zenye, kibichi na nyasi kavu.

Mandhari nzuri ya mlima mkubwa unaovutia, wenye theluji nzuri nyeupe juu ya mlima huo, mazingira yakiwa ni ya ubaridi sana.

Mandhari mazuri yenye ukijani uliokolea, na kwa mbali anga ya bluu ikionekana kung'aa na kupendezesha mandhari hiyo.

Mandhari nzuri ya uoto wa asili wa kijani, na mto mkubwa wenye maji mengi, na juu anga ikipendezesha zaidi kwa kuakisi mwanga wake katika maji ya mto huo.

Mandhari mazuri na ya kuvutia sana, yenye uoto wa asili na milima mingi yenye uoto wa asili wa kijani uliokolea, huku anga ya nyakati za mchana ikipendezesha mandhari hiyo kwa jua linalong’aa.

Mandhari ya msitu wenye uoto wa asili wa kijani iliyokolea, huku kukiwa na bwawa lenye maji machafu, kwa mbali kukiwa pia na msingi kama kisima kinachotumika kuhifadhi maji.

Mandhari ni nzuri ya uoto wa savana yenye chanzo cha maji kidogo kama vile chemuchemu iliyoleta bwawa dogo, huku kwa mbali kukiwa kuna muonekano wa machweo ya jua ya jioni.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto mdogo wa asili, na milima na mabonde huku anga bluu ikiwa inaangaza vizuri kukiwa na ukungu juu ya mlima huo.

Mandhari mazuri ya milima ikiwa na barabara na uoto wa asili wa kitropiki, huku kukiwa na anga inayong'aa yenye rangi ya bluu juu ya sehemu hiyo kuipendezesha zaidi.

Mandhari ya bwawa linalotumika kufanya ufuaji wa umeme. Huku kukiwa na uoto wa asili pembeni ya bwawa hilo, na anga la bluu linaloangaza na kupendezesha zaidi mandhari hiyo.

Mandhari mazuri yenye uoto wa kisavana; wenye nyasi kavu sana, huku kukiwa na mlima ukionekana kwa mbali na anga ya bluu inayopendezesha mandhari hiyo yenye ukame kwa mbali.

Mandhari mazuri yenye uoto wa asili na mvuto mzuri, kutokana na milima na wanyama baadhi mbalimbali, kama vile; swala na pundamilia, wakiwa wanaonekana kwa mbali katika mandhari hiyo.

Mandhari nzuri ya uoto wa asili wa kisavana, yenye kijani kilichokolea, huku kukiwa na chanzo cha maji aina ya mto katikati ya uoto huo, unaopendezesha mandhari hiyo.

Mandhari mazuri yenye mvuto wa savana ulio wa kijani ya kukolea, huku kukiwa na bwawa dogo linalopendezesha mandhari hiyo, baada ya kuangazwa na anga ya bluu ya nyakati za mchana.

Mandhari ya asili yenye nyasi kavu, ikionyesha hali ya ukame pembeni kukiwa na mto ambao ni kama chanzo cha maji katika eneo hilo, kwa mbali milima ikionekana kwa wingi.

Mandhari mazuri ya uoto wa kisavana yenye miti midogo na nyasi zinazoelekea kuwa kavu, huku kiwa na njia ama barabara ya vumbi katikati ya viunga hivyo.

Mandhari mazuri ya uoto wa asili na misitu uliyoshamiri kwa mbali ukiwa unaonekana mlima unaopendezesha mandhari hiyo, huku anga ya rangi ya bluu ikiwa inang'ara nyakati za mchana.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili wa kijani uliokolea na bwawa dogo katikati huku anga ya bluu ikipendezesha mandhari hiyo inayoakisi kwenye bwawa hilo.

Mandhari mazuri ya juu yenye uoto wa asili na maji ama chanzo cha maji kama vile mto, kikiwa kinapendezesha mandhari hiyo yenye mvuto.

Mandhari mazuri yenye mvuto wa asili wa savana, ikiwa na chanzo cha maji aina ya mto ambacho kinapendezesha mandhari hiyo na kufanya iwe nzuri na kuvutia.

Mandhari nzuri ya milima yenye uoto wa asili wa kijani iliyokolea ikiwa na muonekano wa anga la mchana kwa mbali, linalopendezesha zaidi mandhari hiyo.

Mandhari nzuri yenye uoto wa asili na milima yenye mafurushi ya mawe, huku kukiwa na anga linaloonekana kwa mbali lenye kupambazuka ikionyesha ni nyakati za mchana.

Mandhari ya uoto wa asili wa kisavana yenye miti midogomidogo, na ardhi yenye ukavu kwa mbali, ikiwa na barabara katikati inayopendezesha mandhari hiyo.

Mandhari mazuri ya milima, yenye uoto wa asili wenye kijani iliyokolea, kukiwa na barabara inayopita katikati. Pia anga ikiwa inaonekana kwa mbali na ya kung'ara, inayopendezesha mandhari hiyo kwa ujumla.

Mandhari mazuri ya uoto wa asili wa savana, yenye majani yenye rangi ya kijani, huku kukiwa kuna wanyama mbalimbali kama vile pundamilia na twiga wanaopendezesha zaidi mandhari hiyo ya mbuga.

Ndani ya chanzo cha maji aina ya mto kilichozungukwa na uoto mdogo wa asili, kukiwa na muonekano kwamba mvua imetoka kunyesha muda sio mrefu katika maneno haya.

Mandhari mazuri ya mto uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, huku kukiwa na uoto mzuri wa kitropiki katika maeneo hayo.

Mandhari nzuri ya uoto wa savana ikiwa na nyasi kavu na miti aina ya kashiamu, huku ikionekana jua likiwa linazama nyakati za jioni, anga ikiwa inaelekea kutanda kiza kikubwa.

Mandhari mazuri inayopendeza, ikiwa na bwawa na mifumo inayotumika kufua umeme katika bwawa hilo, huku anga ya bluu ikiwa inapendezesha zaidi mandhari hiyo.

Mandhari ya uoto wa savana, yenye nyasi kavu zinazoelekea kukauka kabisa, huku kukiwa na milima kwa mbali na mabonde yanayoonekana, huku anga ya bluu ikiependezesha mandhari hayo.

Mandhari mazuri ya uoto wa savana, wenye nyasi za kijani zinazoelekea kukauka, huku kukiwa na chanzo cha maji kama vile mto ama mfereji, unapendezesha mandhari hiyo na kuirutubisha mimea ya pembeni.

Mandhari nzuri ya uoto wa savana, kukiwa na ukijani wa kupendeza. Kwa mbali kukionekana Kama vile ni Mandhari ya mbuga yenye wanyama wadogo wadogo wakiwa wanaonekana kwa mbali ya sehemu hiyo.

Madhari mazuri yenye kijani, wenye uoto wa asili mzuri unaopendeza, huku kukiwa na mashamba mbalimbali ya mimea kama vile chai, inayopendeza madhari hiyo nzuri.

Mandhari mazuri ya chanzo cha maji aina ya mto, chenye mimea yenye uoto wa asili wa kijani iliyokolea pembezoni mwa mto huo, huku kukiwa kuna muonekano wa wanyama wadogo wanaoishi kwenye maji mbali ya mto huo.

Mandhari mazuri ya mto wenye uoto wa asili mdogo pembeni, huku anga ikiwa inaangaza na kuakisi katika maji ya mto huo na kufanya mandhari hiyo iwe ya kupendeza sana.

Mandhari mazuri ya kupendeza yenye uoto wa asili wa kijani uliokoza katika msitu, huku kukiwa na wanyama mbalimbali kama vile pundamilia wanaopendezesha mandhari hiyo zaidi ya mbuga.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima mizuri yenye uoto mzuri wa kijani wa asili, huku kukiwa na bwawa dogo lenye ndege warefu wanaoishi katika maji hayo.

Mandhari mazuri ya uoto wa asili wenye ukijani uliokolea, huku kukiwa na anga lenye rangi ya bluu, linalopendezesha zaidi mandhari hiyo na kufanya iwe ang'aavu na yenye muonekano mzuri.

Mandhari yenye chanzo cha maji aina ya mto mdogo ama mfereji, ikiwa imezungukwa na uoto wa asili wa nyasi kavu, na maeneo mbalimbali makavu ambayo inaonekana imetokana na mmomonyoko wa udongo.

Mandhari nzuri yenye ukijani wa kuvutia iliyoshamiri, huku kukiwa na chanzo cha maji kinachopendezesha zaidi mandhari hiyo kwa pembeni, juu kukiwa na anga la bluu ya majira ya mchana.

Mandhari mazuri na ya kupendeza yenye chanzo cha maji kilichozungukwa na mazingira ama miundombinu, inayoweza kuchakata umeme katika mandhari ama chanzo hiki cha maji aina ya bwawa.

Mandhari mazuri, chanzo cha maji ya aina ya mto, kilichozungukwa na baadhi wanyama wadogo wadogo, kwa mbali kukiwa na ukijani utokanao na chanzo hicho cha maji pembezoniy.

Mandhari yenye uoto wa asili ya kijani uliokolea huku kukiwa na barabara ya vumbi katika ya uoto huo, barabara hiyo ikionekana ikiwa ni mbaya kwa upande wa mbele.

Mandhari ya uoto wa asili wa savana ukiwa na nyasi zinazoelekea kukauka, na mnyama aina ya swala akiwa anaonekana kwa mbali akiwa anakimbia, huku kukiwa na mandhari ya juu ya kiza kinachoenda kutanda muda si mrefu.

Mkulima wa zao aina ya asali, akiwa anafanya mavuno katika mizinga aliyotega nyuki kwa ajili ya kuzalisha asali, tayari kwa kuvuna asali hiyo na kuipeleka kama ni sokoni ama kwa matumizi ya nyumbani.

Mfugaji wa mifugo ya kufugwa aina ya mbuzi akiwa anafanya malisho ya wanyama hao katika mandhari ya nje yenye majani mazuri ambayo yanafaa kuwa chakula cha wanyama hao.

Mifugo mingi sana aina ya ng'ombe ikiwa katika zizi la kuhifadhia na kuwatunza wanyama hao wa kufugwa aina ya ng'ombe, ili waendelee kua tayari kwa kuuzwa ama shughuli nyingine za hapa na pale.

Walina asali wakiwa wamevalia mavazi ya rangi nyeupe, wakiwa wanavuna asali kutoka kwenye mazalia ya asali ya nyuki.

Mizinga ya kufugia nyuki, ikiwa mingi na iliyotegwa tayari kupokea nyuki kwa ajili ya kuvuna bidhaa adimu aina ya asali, itokanayo na nyuki wanaoishi katika mizinga hiyo.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbuzi, wakiwa wamefugwa kwenye mabanda ya kisasa kabisa, huku wakiwa wanapatiwa malisho na matunzo katika banda hizo za kisasa.

Wakulima wa kilimo cha aina ya ufugaji wakiwa wanafuga mbuzi katika banda la mbuzi hao, likiwa na mbuzi walionona na waliomelemeta tayari kwa kuuzwa ama kutumika kama chakula.

Wakulima wa kilimo cha aina ya ufugaji wakiwa wanafanya kazi ya kuweka alama wanyama wao aina ya mbuzi, ili kuonyesha umiliki ama usahinishi wa wanyama hao.

Mfugaji wa wanyama wa kufugwa jamii ya mbuzi, akiwa anafanya malisho ya mnyama huyo aina ya mbuzi, kwa kumpa chakula kwa kumning'izia majani juu ya banda lake huku.

Mkulima wa kilimo cha ufugaji anayefuga nyuki akiwa anafanya mavuno ya asali iliyotengenezwa na nyuki hao, kutoka kwenye mizinga ya nyuki aliowafuga.

Banda kubwa kiasi lenye madirisha makubwa lina vifaa vya kulishia na kunyweshea mifugo kama vile; kuku hao weupe.

Mfugaji anaefuga ndege aina ya kufugwa aina ya bata, akiwahudumia kwa kuwapa chakula na maji katika banda lao.

Ndege wa kufungwa aina ya bata, wakiwa pembezoni mwa bwawa ambalo wanalitumia katika kuogelea, na kujisafisha na kama maji ya kunywa, huku wakiwa wanafugwa kwenye mabanda hayo.

Wakulima wa kilimo cha aina ya ufugaji wakiwa wanafuga ndege jamii ya bata, ikiwa ni vifaranga vidogo wanavyo vikuza kama kabla avijawa vikubwa na kutumika kama chakula ama kuuzwa kujipatia kipato.

Ndege wa kufugwa aina ya bata, wakiwa wanaogelea kwenye bwawa lililotengenezwa kwa ajili ya wao kuogelea, huku wengine wakiwa wanaonekana wanaendelea na shughuli za kila siku, kama vile kutafuta malisho.

Banda kubwa la ufugaji wa nyama aina ya ndege ambaye ni kuku, wakiwa wanafanya malisho na maisha yao yakiwa siku ya ufugaji kabla hawajakuwa kama chakula kwa kuuzwa kama biashara.

Wakulima wakiwa katika banda kubwa la ufugaji wa ndege aina ya kuku, ambao wanaweza kutumika kama nyama kwenye chakula, ama kuuzwa kama biashara na kuleta kipato.

Ufugaji wa wanyama wa jamii ya ndege wa aina bata wakiwa wanafugwa kisasa katika banda lao, ili watumike kama chakula ama watumike kama biashara katika masoko mbalimbali.

Wanyama wengi jamii ya ndege aina ya kuku, wanaofugwa kisasa kabisa katika mabanda yao ili watumike kama mboga ama wapelekwe viwandani kuchakatwa ama kuuzwa kibiashara na wakulima wa mazao hayo.

Bidhaa aina ya mbegu za kilimo zikiwa teyari zimevunwa na kupelekwa katika duka la kuuzia mbegu hizo, kwa ajili ya wakulima watakao kuja kununua mbegu hizo na kwenda kutumia katika mashamba yao kufanya shughuli mbalimbali za kilimo.

Kasha litumikalo kuhifadhi bidhaa aina ya mbegu ndogondogo Za mbogamboga, likiwa na chapa ya kampuni inayohusika na usambazaji na picha ya mbegu husika.

Kasha la mbegu ndogondogo la zao aina ya figiri, zitumikazo kupanda na kuotesha bidhaa hiyo kwa matumizi mbalimbali.

Vitalu vidogovidogo vingi vyenye mashina ya miti midogo, ambayo itatumika kama mbegu ya kupanda miti mingine mikubwa katika maeneo mbalimbali.

Mbegu mabalimbali za mimea tofauti tofauti zitakazotumika kwa ajili ya kuwa kama kianzio cha mbegu zingine au mazao mengine katika shamba.

Shamba kubwa lenye vitalu vya mimea aina ya mahindi, tayari kwa kuvunwa na kutumika kama mbegu, kwenye mashamba makubwa zaidi ya mazao hayo.

Mbegu za mazo aina ya mboga mboga, zilizokusanywa na kuhifadhiwa katika makasha yenye rangi ya kahawia, tayari kwa kuuzwa kwa mkulima au mteja yoyote.

Wakulima wa kilimo cha bidhaa aina ya mbegu, wakiwa wanastawisha na kurutubisha mbegu hizo kabla ya kuzipembua na kuzichipua, ili zitumike kama mbegu za kianzio katika shamba halisi, ama kuuzwa.

Kasha linalohifadhi mbegu, aina ya mbegu ya kabeji, likiwa inaonyesha jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo pamoja na picha ya kabeji hiyo katika kasha hilo.

Kasha la kuhifadhia mbegu za mazao aina ya nyanya, ikiwa inaonesha jina la mbegu hiyo, na ubora wa mbegu hiyo, na jinsi ya kuipanda katika shamba, ili iweze kutoa matunda mazuri zaidi.

Kitalu kikubwa, kinachotumika kufanya upandaji na urutubishaji kwa mbegu zitakazotumika kufanya kilimo ama kupandwa kwenye mashamba halisi, ili ziweze kukua na kustawi, kutoa mazao makubwa zaidi.

Mbegu mbalimbali za kilimo, za mazao tofauti tofauti kama vile nyanya, nyanya chungu, maparachichi na bamia zikiwa katika sehemu ya kuuzia tayari kwa kusubiria wateja watakaokuja kununua mbegu hizo.

Vitalu vyenye mabomba yakufanya umwagiliaji, katika bustani ama shamba la mbegu, zikiwa zina mbegu zinazochipua, tayari kwa kuvunwa na kutumika kama mbegu katika mashamba halisi.

Makasha ya kuhifadhia mbegu za mbogamboga tofautitofauti huku zikiwa na majina na maelekezo jinsi ya kuzipanda mbegu hizo na ubora wa mbegu hizo.

Shamba dogo linalotumika kuotesha mbegu, zakutumika katika kilimo kabla hazijakua na kuhamishwa kupelekwa kwenye mashamba, ambazo zitakuwa huko na kurutubisha mazao na kutoa mazao mengi zaidi.

Shamba lenye mbegu ndogo zinazochipua, zilizooteshwa ili zitumike kufanya kazi ya kuotesha mazao katika shamba halisi ili ziweze kutoa mazao mengi zaidi yaliyostawi zaidi.

Shamba kubwa lenye vitalu vidogo na vingi vya mazao mbalimbali ambavyo yatatumika kama mbegu, kwa ajili ya kupandwa kwenye shamba halisi.

Viataru vidogo vilivyopandwa mbegu tayari kwa kuhamishwa kupelekwa katika mashamba halisi, zikastawi ama zikakue huko ama ziachwe hapo na kuwa mazao kamili katika shamba hilo.

Wakulima wakiwa wanafanya uchambuzi na upembuzi wa mbegu walizovuna, zitokanazo na kilimo ambazo zitatumika pia kwenye upandaji wa mazao mengine baadae.

Kasha linalohifadhi mbegu aina ya mbegu ya maboga, ikiwa inaonyesha kampuni iliyotengeneza na kuchakata mbegu hiyo huku ikionyesha jina la mbegu hiyo husika ya maboga.

Kitalu kikubwa cha matuta kinachotumika kuotesha mbegu zitakazotumika katika kilimo cha mazao tofauti tofauti, kabla hazijahamishwa kwenda shambani kustawi kama mazao kamili.

Wakulima wakiwa wanafanya kazi ya kuotesha mbegu ndogondogo katika vitalu vya kuoteshea mbegu hizo, ili ziweze kukua na kua tayari kwa kuamishwa na kupelekwa kwenye mashamba halisi yaweze kukua na kustawi zaidi.

Mbegu za aina tofauti tofauti za mimea tofauti tofauti kama vile maharage, dengu na mahindi zikiwa zimekusanywa kwa pamoja katika mifuko ambazo ziko tayari kuuzwa ama kutumika katika kilimo shambani.

Vitalu vidogo vya mbegu zinazooteshwa ili zikistawi zitumike kama mbegu za kuanzia mazao mengine katika mashamba halisi ilizistawi na kukua huko

Kasha linalotumika kuifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo ikiwa inaonyesha kampuni iliyo tengeneza mbegu hizo, na jina la mbegu zilizopo kwenye kasha hilo, na maelekezo jinsi ya kupanda mbegu hiyo.

Mbegu nyingi za mazao tofautitofauti, zikiwa zimevunwa na kuwekwa katika makasha ya plastikikwa ajili ya kuzitunza tayari kwa kupeleka shambani ama kupeleka kuuza kwenye maduka mbalimbali.

Kitalo kikubwa cha kisasa cha kukusanya mbegu ama kulima mbeg, tayari kwa kuuza ama kuzalisha kwenda katika mashamba zistawi na kuwa mazao kamili katika mashamba hayo.

Mkulima wakiwa wamepanda vitalu vidogo vya mashina ya mbegu zitakazotumika katika kilimo, ili kustawisha mazao katika mashamba halisi baada ya kutoka kwenye vitalu hivyo vidogo.

Mbegu zinazotumika kupanda bidhaa aina ya mapapai, zikiwa katika kasha la plastiki, zikiwa zimehifadhiwa humo tayari kwa kuuzwa ama kupelekwa moja kwa moja shambani.

Makasha ya kuhifadhia mbegu, yakiwa na chapa ya jina ya kampuni iliyotengeneza ama kuchakata mbegu hizo, huku ikiwa na michoro ya mbegu zilizopo katika makasha hayo na maelekezo ya ubora na jinsi ya kupanda mbegu hizo.

Kopo la kuifadhi mbegu zilizovunwa, huku ikiwa ina jina la kampuni iliyofanya uchakataji wa mbegu hizo, na jina la mbegu zilizopo katika kopo hilo na jinsi ya kuzipanga.

Makasha yanayotumika kuhifadhi mbegu za kilimo zikiwa na maandishi yanayoonyesha kampyuni iliyofanya uchakataji wa mbegu hizo na jina la mbegu na mmea wa mbegu hiyo.

Makasha ya mbegu mbalimbali za mbogamboga aina ya kabeji, ikiwa inaonyesha jina la kiwanda kilichotengenezea ama kampuni na jina la mbegu hiyo.

Makasha ya kufungia mbegu za kilimo, yakionesha kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, pia kukiwa na maelekezo ya ujazo wa kila kasha la mbegu iliyo kataka kasha hilo.

Makasha ya kuhifadhi mbegu zinazotumika katika kilimo, ikiwa na kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, huku ikiwa imeonyesha picha ya mbegu hizo pia na majina ya mbegu hizo.

Kasha la kuhifadhia mbegu za mbogamboga, likiwa lina chapa ya kampuni iliyotengeneza ama kuchakata mbegu hizo, huku ikiwa inaonyesha mchoro wa mbegu hizo na ubora wa mbegu hizo.

Kasha la kuhifadhia mbegu za kupanda mbogamboga aina ya agropoli, zikiwa zimehifadhiwa katika kasha hilo lenye maelekezo na jina la mbegu hiyo

Kilimo cha kisasa cha vitalu vya mbegumbegu; zinazotumika kama mbegu za kupandia mazao baadaye zikishakua na kukomaa, tayari kwa kupelekwa katika shamba halisi.

Kitalu kikubwa cha kupandia mbegu kikiwa na mbegu zilizoanza kustawi, tayari kutolewa na kuhamishwa kupelekwa kwenye mashamba halisi kwa ajili ya kuzikuza na kuwa mazao kamili.

Vitalu vya mbegu za mazao aina za mbogamboga, aina ya mboga za majani zikiwa zinafanyiwa umwagiliaji ili zikuwe na kustawi, kabla ya kuvunwa na kuuzwa ama kutumika katika shamba lenye kilimo.

Kitalu kidogo cha ukulima wa mbegu, tayari kikiwa kina mbegu zinazochipukia ili zipelekwe shambani na kustawi zaidi, kutoa mazao bora.

Wakulima wa mbegu wakiwa wanafanya kazi ya mavuno ya kukusanya mbegu mbalimbali za mazao mbalimbali, na kuzikusanya na kuzitenganisha kabla ya kuzipeleka sokoni kufanyiwa mauzo ama kutumika shambani kwa ajili ya kilimo.

Bango kubwa lenye chapa ya kiliniki ya wanyama likisimama kama tangazo ambalo linaonyesha kuhusu kaulimbiu na jina la kliniki hiyo ya wanyama.

Wanyama aina ya mbuzi, wakiwa katika sehemu ya kufugia wanyama wa kufugwa na kuwapatia matibabu na chanjo kama itahitajika.

Mabanda yanayotumika kufuga mifugo mbalimbali katika nyumba ya kuishi, ikiwa imefungwa tayari kwa kusubiri kuhifadhi wanyama husika.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbwa wakiwa wengi katika sehemu moja, ambayo inaonekana kuwa ni sehemu yao ya makazi yenye maadhari mazuri inayoweza kuwafanya waishi salama.

Daktari wa wanyama wa kufugwa, akiwa anafanya matibabu katika wodi ya wanyama hao, huku akiwa anafanya kazi ya kumsafisha mnyama huyo kabla ya kumfanyia matibabu.

Daktari wa mifugo akiwa anafanya matibabu ya mnyama aina ya mbwa katika viunga vya makazi ya mnyama huyo, ili kumtibu ama kumpa chanjo ya ugonjwa fulani.

Daktari wa mifugo aina ya wanyama wa kufugwa, wakiwa wanafanya matibabu ya mnyama mdogo wa kufugwa aina ya mbwa, ambaye anapatiwa chanjo au matibabu kutokana na ugonjwa anaoumwa.

Madaktari wa wanyama wa kufugwa wakiwa wanafanya kazi ya kukagua na kutoa ushauri ama matibabu ama chanjo kwa wanyama wanaofugwa aina ya mbwa katika hospitali yao.

Madaktari wa wanyama na mifugo wakiwa wanafanya uchunguzi na matibabu ya mnyama aina ya mbwa wakiwa wanampatia chanjo ama dawa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wake.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa, akiwa katika makazi yake ya kibanda alichojengewa kwaajili ya maisha yake ya kila siku, ambako anaweza kufanya shughuli zote kama vile kujilisha na shughuli zingine za maisha ya kila siku.

Mabanda ama sehemu ya kuishi ambayo hutumika na wanyama kama mbwa

Mfugaji wa wanyama wakufugwa aina ya mbwa, akiwa anamtazama na kumkagua mbwa huyo kama ana tatizo lolote la kiafya, ili akamtibie na kumpa matibabu ya kumsaidia.

Kibanda kidogo kinachotumika kama makazi ya wanyama wa kufugwa, kama vile mbwa na paka, kikiwa kimejengwa kwa ustadi na ufanisi na cha kupendeza, tayari kwa kuweza kuishi mnyama.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbwa wakiwa katika viunga vya makazi yao huku wakiwa wanapatiwa chanjo na muuguzi ama daktari wa wanyama hao wa nyumbani.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa akiwa katika eneo la kufugwa kwa kabla hajapelekwa kwenye kituo cha kufanyiwa matibabu, au kupewa chanjo kwa ajili ya kutibu magonjwa ama shida yoyote ya kiafya aliyonayo.

Mnyama wa kufungwa aina ya mbwa akiwa katika sehemu yake ya makazi, huku akiwa anafanya malisho yake katika sehemu ya yeye kufanya malisho hayo, huku akiwa katika nyumba yenye mandhari mazuri na ya kupendeza

Wanyama wa kufugwa aina ya mbwa, wakiwa katika mabanda yao ambayo wamefugwa kisasa kabla ya kupatiwa matibabu, katika hosipitali au wodi za kutibia wagonjwa hao.

Daktari wa mifugo akiwa anafanya kazi ya kumsafisha mnyama wa kufugwa aina ya mbwa, kabla ya kumfanyia matibabu, ama kumpa chanjo ya kumkinga na magonjwa tofautitofauti.

Wanyama aina ya tembo wakiwa mbugani huku wakichunguzwa kwa ukaribu kabisa na afande ama askari wa wanyamapori pembeni akionekana.

Wanyama waishio baharini na nchi kavu, waitwao viboko, wakiwa kwenye maji wakiendelea na maisha yao ya kuwinda, kula na kujamiana.

Jamii tofauti za wanyama wakali aina ya nyoka. Wakiwa katika jengo la maonyesho la kufugwa kwa ajili ya watu kuja kuwatazama wanyama hao.

Mnyama aina ya ngedele akiwa anafanya malisho yake katika mandhari ya juu ya miti huku akila matunda kwenye mti huo.

Mnyama mrefu aina ya twiga akiwa anafanya malisho yake kutoka kwenye matawi ya juu zaidi ya mti katika sehemu ya mandhari ya mbugani.

Mnyama wa porini aina ya ndege, akiwa juu ya tawi la miti, huku wakiwa wanaangaza kushoto na kulia aidha kufanya mawindo ama kuangalia sehemu mbalimbali za pori.

Mnyama wa porini aina ya nyoka, akiwa kwenye banda lake katika viunga vya maonyesho ya wanyama, huku akiwa ametulia kama vile amelala katika banda hilo la maonyesho.

Wanyama wa mwituni aina ya ndege, wakiwa kwenye mandhari yenye uoto wa asili wa nyasi nyingi za kijani pembezoni mwa mto wakiwa wanafanya mawindo yao ya malisho, pembezoni ya mto huo.

Wanyama wa mwituni aina ya twiga wakiwe katika maisha yao ya kila siku katika mbuga. Huku watalii wakiwa wanawashangaa na kuwapiga picha katikati ya viunga ya mbuga hiyo.

Mnyama aina ya tembo akiwa yupo katika maonyesho nakutazamwa na watalii mbalimbali katika maonyesho ya mbuga hiyo, huku kukiwa na tembo wengine wengi katika malisho yao na maisha ya kila siku.

Wanyama wa porini aina ya farasi, huku wakiwa wamepandwa na watu wanaowatumia kama usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya msitu.

Mnyama wa porini jamii ya ndege aina tai, akiwa amesimama juu ya mti wenye miba, huku akiwa anaangaza kushoto na kulia, kufanya mawindo yake ya kila siku.

Mnyama aina ya twiga, akiwa anafanya malisho yake katika matawi ya juu kabisa ya miti katika mbuga, huku watalii wakiwa wanamzunguka, wakimpiga picha mnyama huyo.

Mnyama wa porini aina ya tembo akiwa anafanya malisho yake, katika majani mabichi kukiwa na watalii baadhi, wakiwa wanamuangalia kwa mbali mnyama huyo.

Mnyama wa porini anayeishi majini aina ya mamba, akiwa pembezoni mwa mto, huku akiwa anaangaza jua na kusubiri malisho yake kama mawindo.

Wanyama wa porini aina ya ndege, wakiwa wanafanya mawindo ya kujitafutia malisho pembezoni ya mandhari ya mto, huku kukiwa na nyasi zenye ukijani ulio kolea pembezoni mwa mto huo.

Wanyama wa porini jamii ya ndege aina ya tai wakiwa pembezoni mwa bwawa ama mto wakiwa wanafanya mawindo yao ya kila siku ili kujipatia malisho ama kujulisha.

Mnyama wa kufugwa aina ya ndege, wa jamii ya tausi mwenye sura nzuri ya kupendeza na mikia mirefu na manyoya mengi juu ya kichwa chake, yanayofanya apendeze zaidi.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa katika mbuga za wanyama, huku watalii wakiwa wana waangalia na kuwashangaa wanyama hao wanaoishi bila shida na kwa wingi katika jamii yao huko mbugani.